Maua yenye rangi ya waridi yaliyochanua juu ya ardhi nyekundu ya jangwa, yakiwa yameambatana na majani mapana ya kijani kibichi yaliyo na madoamadoa meupe pembeni ikiwa ni urembo wa asili pia ikitumika kama dawa ya kienyeji.

Soko la wazi lenye watu wengi, mbele kuna meza ya kuuza bidhaa mbalimbali za dawa za kienyeji, ikiwa ni asali kwenye mitungi, chupa ya mafuta ya mzeituni, ndimu nyingi na bidhaa nyingine za asilia. Huku muuzaji amesimama nyuma ya meza na watu wengine wakifanya manunuzi.